Nguo za wanawake zimepangwa vizuri kwenye duka kubwa. Kuna rangi na mitindo mbalimbali zikining'inia kwenye wima na rafu. Wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi mavazi wanayopenda kutokana na mpangilio mzuri wa duka hilo.

Picha inaonyesha duka la nguo lenye mashati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na wima. Pembeni kuna nguo nyingine za aina tofauti. Kuna bango kubwa lililo onyesha toleo ya bei kwa asilimia sitini na saba likiwa vutia wateja. Mazingira yanaonyesha msimu wa offer .

Picha inaonenyesha duka la nguo iliyojaa bidhaa mbalimbali kama mashati, suruali, viatu na mabegi. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenhe rafu na wima. Duka linaonekana nadhifu na tayari kwa wateja kununua.

Kuna magurudumu manne ya gari ambayo yamepangwa huko chini. Yako katika harakati ya kuoshwa. Kuna moja ambalo linaendelea kuoshwa, na mengine ambayo yameoshwa tayari, yakiwa yamepangwa pamoja.

Huku kuna mboga aina tofauti tofauti. Kuna nyanya, kuna dania, kuna hoho na kuna kibanda ambapo vitu vingine vinauzwa kama manguo pia. Kuna mwanamke ambaye amesimama, ambaye anaonekana kuwa muuzaji.

Kuna duka ambayo inauza vinywaji vya aina mbalimbali kuna bombe ambazo zimepangwa katika rafu kuna soda pia za aina mbalimbali, nyumba inaonekana kuwa na vinywaji vingi sana ambavyo watu wanakuja kuvinunua.

Hii inaonyesha soko la kisasa lenye mwanga wa kuvutia ambapo kuna matunda na mboga zikiuzwa, tunaona ndizi maparachichi nyanya na bidhaaa nyingine zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna Mabanda yaliyoandikwa hotdog na black bakery yanaonyesha sehemu ya vyakula vilivyopikwa. Mazingira ni safi ya yakuvutia kwa wateja